Sehemu ya duka la nguo inaonyesha mavazi yaliyo pangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na vichanja va mabega. Koti la kahawia limewekwa juu, huku mavazi ya rangi ya bluu na mengine yenye mchanganiko wa rangi yakining'inia katikati . Pembeni kuna mashati na suruali zilizokunjwa kwa usafi kwenye rafu. Uktua wa nyuma umewekwa picha za mapambo na sakafu inaonekana nadhifu ikionyesha maandhari ya duka la kisasa.

Gari linaonekana linaweza kuwa sehemu ya baraza la magari, ambapo magari ya aina mbalimbali huonyeshwa kwa ajili ya kuuza, kurahisisha wanunuzi kuchagua, kulingana na mahitaji yao na bajeti. Watu wanaonekana pia kuwa kando ya gari hilo.

Soko la wazi yenye shughuli nyingi za biashara ya matunda na mboga, huku wafanyabiashara wakiwa wanawake wameketi chini au kwenye viti vidogo, wakizungukwa na bidhaa zao zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sakafu, matunda mbali mbali yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa sawa.